Hawa ni watoto, wanaonekana kuwa wamepewa chakula. Kwa mtazamo wangu, wana mahitaji tofauti tofauti. Kwa mfano ya chakula, mahitaji ya nguo ila inaonekana wameshughulikiwa vyema.

Hii ni mbuga ya wanyamapori. Ndege anayeonekana hapa ni mbuni. Ana miguu mirefu na shingo ndefu. Anavutia watalii kwa sababu ya urembo wake.

Hili ni eneo ambalo lina nyasi zenye rangi ya kijani kibichi. Mifugo huja kula nyasi mahali hapa. Imezingirwa na ua ili kuhakikisha hakuna wanyama wanaoweza kupita mle ndani.

Hapa kuna ndege ambao wanaitwa mbuni. Mbuni huwa wanavutia watalii sana, wanapendeza kwa miguu yao mirefu na shingo yao ndefu. Watalii wanapokuja kuwaona huwa wanalipa pesa ambazo zinatumika katika maendeleo ya nchi.

Hapa ni kwenye mbuga la wanyama pori mnyama anayeonekana hapa ni punda milia ambaye anapendeza sana. Anaonekana kuona kitu ambacho kina mshangaza ndio maana ametazama upande mmoja.

Haya ni mazingira tulivu. Unaweza ukaja hapa kupunga hewa safi. Pia kunaonekana kuna mavazi ya kitamaduni, na utamaduni unasaidia kuelewa zaidi, mila na desturi za waafrika.

Huu ni mji mkuu. Una magari yanayosafiri kutoka ni moja hadi nyingine, na watu wengi ambao wana shughuli tofauti tofauti. Kila mtu ana shughuli ya kufanya jambo linalomleta kule mjini.

Hapa ni kwenye mji mkuu kuna magari, ya kibinafsi, ya kubeba mizigo na pia ya kubebea watu. Pia kunaonekana watu wanatembea kando ya barabara ili kuepuka ajali.

Hapa ni mjini. Kuna magari ya umma ambayo yanatekeleza jukumu lao la kuwasafirisha abiria kutoka mjini hadi sehemu tofauti tofauti. Watu wanaonekana kuwa wengi mno.

Hili ni jaa la takataka ,zimetupwa kila mahali. Kuna aina tofauti tofauti. tukizikusanya na kuziweka vizuri , tunaweza tukazuia uchafuzi wa mazingira. Ni vyema kuhakikisha mazingira yamo safi.

Huu ni mfereji, wa maji, ambao umewekwa kwenye ardhi. Umewekwa kwa ajili ya kusambaza maji kutoka eneo moja hadi nyingine. Kwenye kuta kuna mabati ambayo yamezeeka.